Wachezaji wa mpira wa kikapu, wengi wakiwa wanawake, wakicheza kwenye uwanja wa wazi. Wamevaa jezi za samawati na nyeupe. Mchezaji mmoja anaonekana akishikilia mpira na wengine wanamzunguka, wakiyashiria mchezo unaoendelea. Inaonekana ni mchezo wa kirafiki au mazoezi.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike, wakiwa uwanjani wakati wa michezo. Mchezaji wa kulia amevaa jezi ya kijani na nyekundu, na namba nane, anadunda mpira wa rangi ya samawati na machungwa.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wamevaa jezi za rangi tofauti, baadhi wakiwa na jezi za kijani na wengine za milia ya samawati na mieupe. Mpira upo karibu na miguu ya wachezaji.

Mchezo wa soka ukiendelea uwanjani, mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu yenye namba kumi na nne yuko katikati ya akimiliki mpira, akionekana akijaribu kuwapita wachezaji wa timu pinzani.

Kundi la wanaume wakiwa katika jengo la kisasa, pengine ofisi au kituo cha huduma. Mbele kabisa upande wa kushoto, mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na shati la pinki anaonekana kwenye skrini ya kompyuta, akionekana kutoa maelezo kwa kundi.

Ofisi ya huduma kwa umma inayofanana na kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Mbele, mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na kompyuta ya mezani, akihudumia wateja.

Ndani ya kituo cha huduma kwa umma kinachoonekana kuwa Huduma Center , kutokana na alama na mabango yanayoonekana. Watu kadhaa wapo ndani baadhi wakiwa wamevalia barakoa.

Ofisi yenye watu ikiashiria kuwa ni kituo cha huduma kwa uma au kampuni. Watu kadhaa wamevaa mashati meupe yenye lafudhi nyekundu na nembo, wakionyesha kuwa ni wafanyakazi. Katika sehemu ya mbele kulia, wanaume wawili wanazungumza, mmoja wao akionyesha ishara ya kuzungumza.

Mfereji mrefu uliochimbwa kando ya barabara ukiwa umejaa maji ya kahawia. Udongo uliotoka kwenye mfereji umeungika mirundo mikubwa kando yake. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na vumbi na changarawe.

Kiongozi wa kisiasa ambaye anaonekana kuwa William Ruto, kutokana na kofia aliyovaa yenye rangi za bendera ya Kenya kwanza na shati la pinki, akisalimiana na umati wa watu. Umati huo unaonekana kuwa wenye furaha na shauku, baadhi yao wakinyoosha mikono yao kumfikia kiongozi huyo.

Umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi au uwanja, labda wakitazama mchezo au tukio fulani. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na kijani, wakionyesha uwezekano wa kusaidia timu au kampeni fulani.

Mchezo wa mpira wa miguu unaoendelea uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, baadhi yao wakiwa wamevaa jezi nyekundu na wengine za manjano. Mpira unaonekana hewani. Nyuma ya uwanja kuna jukwaa kubwa lenye umati wa mashabiki wengi waliojaza viti wakifuatilia mchezo.

Mwanaume mweusi aliyekomaa, labda afisa wa serikali au jaji akiwa amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia na kushikilia maikrofoni. Amevaa suti ya rangi ya kijivu, shati la rangi ya pinki na tai ya rangi ya pinki.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi za njano zenye nembo ya Tusker, wanaonekana kushangilia kwa furaha huku wengine wakiwa wameinua mikono juu na wengine wakishika vinywaji.

Msichana mdogo amekaa kwenye kiti akitazamwa na wanaume wawili na mwanamke mmoja, ambao wanaonekana tayari kumpiga picha au kumrekodi kwa kutumia kamera iliyowekwa kwenye tripodi .

Eneo kubwa la huduma senta ambapo kuna madawati mengi ya huduma na viti vya kusubiri. Katikati ya picha kuna dawati kubwa lenye umbo la pembe tano ambapo kuna wafanyikazi wawili wameketi, mwanaume na mwanamke wote wakiwa wamevalia sare nyeupe na mistari nyekundu na nyeusi.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu, wote wakiwa wamevalia jezi za samawati wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja wa kijani kibichi. Wamefanya duara wakiwa wamekumbatiana mabega kwa mabega ishara ya umoja au mkakati wa kabla ya mchezo.

Chumba kikubwa cha kusubiria chenye kaunta kadhaa za huduma kwa wateja. Kaunta hizo zimeandikwa namba kuanzia kaunta tatu na zina madirisha ya kioo. Wateja wengi wamekaa kwenye viti vya chuma vilivyopangwa kwa safu wakisubiri kuhudumiwa.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza iliyo na nyaraka. Mwanamke mmoja ameketi mezani na amevaa shati jeupe na kola nyekundu na anaonekana akishughulikia karatasi. Wanawake wengine watatu wamesimama karibu naye wakionekana kushauriana au kujaza fomu.

Watu watatu wakitabasamu, labda kwenye tukio la michezo au sherehe. Wawili wao wamevalia fulana nyekundu zenye lebo. Mwanaume katikati amepakwa rangi za bendera ya kenya usoni na amevalia miwani ya jua.

Kundi la mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wameshikilia bendera za rangi za zambarau na nembo ya kilabu ya Bandari FC, wamekusanyika katika eneo linaloonekana kuwa jukwaa la uwanja wa michezo.

Eneo la huduma kwa umma, pengine ofisi ya serikali au kituo cha Huduma Centre, kwani neno huduma linaonekana kwa mbali. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakingoja huduma. Kuna mwanaume aliyevaa sare za polisi au afisa wa usalama akitembea upande wa kushoto wa picha, akiwa na silaha begani.

Eneo la kusubiria katika ofisi ya huduma za uhamiaji kama inavyoashiriwa na maandishi kwenye kaunta. Kuna watubwenginwamekaa kwenye viti vya kusubiri. Wengine wakiwa wakitazama mbele na wengine wakiwa wameshika nyaraka.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo, wengine wakiwa wamekaa na wengine wamesimama kwenye sehemu za kuketi. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu na kijani, ambazo zinafanana na rangi za bendera ya Kenya na baadhi yao wameshika bendera ndogo za Kenya.

Uwanja mkubwa wa riadha, ukiwa umejaa watu wanaoshiriki na watazamaji. Kuna wimbo wa kukimbia wenye rangi ya kahawia, na mistari meupe, na ndani yake kuna eneo la nyasi la michezo mengine.

Kundi kubwa la watu, wanaume na wanawake , wakiwa wamekusanyika mbele ya jengo lenye bango kubwa. Watu wengi wamevaa sare zinazofanana. Mara nyingi tishati nyeupe na kola ya kijani au nyeusi, na wengine wamevaa kofia.

Kundi la watu wakiwa nje, wakishughulikia nyaraka mezani. Wanaume wawili wameketi mbele wakiandika, mmoja akiwa amevaa kofia. Wengine wamekaa nyuma wakiwa na karatasi mikononi. Inaonekana kama tukio la usajili, utoaji wa huduma au mkutano wa kijamii.

Viongozi wawili wakuu wakisimama mbele ya umati mkubwa wa watu katika sherehe au tukio rasmi. Upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa vazi rasmi la mahakama au chuo kikuu labda ni rangi nyeusi, nyekundu na kijani.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya kungoja ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa ofisi au kliniki ya huduma. Mbele mwanamke mmoja ameketi akiwa amembeba mtoto mdogo na mwanamke mwingine amevaa hijabu nyekundu ameketi karibu naye.

Mwanaume aliyevaa suti ya samawati akifanya ishara ya kidole gumba au saini kwenye kifaa kinachofanana na scanner ya alama za vidole au saini ya kieletroniki. Nyuma yake mwanaume mwingine ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta na mwanamke sehemu ya nyuma ya kichwa chake ikionekana.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo au uwanja wa tamasha. Wengi wao wakiwa wamejaza viti vya majukwaa. Baadhi ya watu wamevalia nguo ya rangi nyekundu na nyeupe. Wengi wao wameinua mikono yao juu wakishangilia au kushiriki kikamilifu katika tukio hilo.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za Huduma Center, wamesimama ndani ya jengo la kisasa. Kuna kauli mbinu na nembo ya Huduma Kenya kwenye ukuta nyuma yao.

Wachezaji wa timu ya soka wakiwa uwanjani, wakionekana kusherehekea au kuwashukuru mashabiki baada ya mchezo. Wachezaji wengi wamevalia jezi za manjano zenye namba tofauti mgongoni huku baadhi yao wakiwa wamevalia jezi nyekundu.

Odfifi ya huduma kwa wateja labda ya serikali au shirika la umma. Kuna kaunta ndefu ambapo wafanyakazi wamekaa nyuma ya kompyuta wakihudumia wateja. Katikati ya picha, mwanamke ameketi mbele ya mfanyakazi mmoja akipokea huduma.

Wafanyakazi kadhaa wakiwa wamekaa kwenye vituo vya kompyuta wakifanya kazi. Wamevalia sare zinazofanana na rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe na wengi wao wamevalia barakoa.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika labda kwenye uwanja wa michezo au tukio la burudani. Watu wengi wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na wengine wameshikilia bendera ndogo za Kenya.

Ndani ya kituo cha huduma Kenya ambapo watu wengi wamekaa wakisubiri huduma mbalibali. Juu ya vituo vya huduma kuna mabango yakionyesha huduma zinazotolewa. Kituo kinaonekana kua na shughli nyingi.

Eneo lenye shughuli nyingi, linaonekana kama ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya ambapo watu wanatoa au kupokea huduma mbalimbali za serikali. Watu wengi wamekaa wakisubiri huku wengine wakiendelea na huduma kwenye kaunta.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya samawati anashikilia mpira na anaonekana akijiandaa kuukimbiza au kuupiga. Wachezaji wengine wanne, wakiwa wamevalia jezi nyeupe wako uwanjani wakicheza pia.

Wanaume na mwanamke wawili wakiwa wameketi au wamesimama karibu na meza. Mwanamke amevalia kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Mwanaume ambaye amevaa miwani na amevaa shati jeupe na mikono mirefu anaonekana akichunguza karatasi iliyo mbele yake kwenye meza.

Mchezo mkali wa mpira wa kikapu ukiendelea, wachezaji watatu wanaonekana wakichuana vikali kwa ajili ya mpira, huku mchezaji mmoja akiwa chini, na mwingine akijaribu kumnyang'anya mpira.

Eneo lenye miundombinu ya maji likiwemo bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi linalovuka mtaro au mkondo wa maji machafu. Pia kuna mashimo mawili ya zege yanayofanana na visima au matanki madogo ya ya kuhifadhia maji. Mmoja ukiwa mbele na mwingine kwa nyuma.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanawake wakiwa wamekaa kwenye benchi la wachezaji wa akiba au kando ya uwanja. Wengi wao wamevaa sare za samawati na nyeupe zenye maandishi na wengine wamesimama.

Mfereji au mtaro uliojaa taka nyingi za kila aina kando ya barabara yenye vumbi. Taka hizo ni pamoja na mifuko ya plastiki, chupa, karatasi na vitu vingine vingi vilivyotupwa. Barabarani kuna magari na watu wakitembea wakipita karibu na mfereji huo mchafu.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya, inaonyesha maafisa wa huduma kwa wateja wakiwa wamevalia sare, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Kuna wateja kadhaa pia na mwanaume mmoja aliyevaa suti na barakoa anaonekana akizungumza na mmoja wa maafisa.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwania mpira kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine amevaa jezi nyekundu. Wote wawili wanaonekana wakikimbia kwa kasi wakifuata mpira ulioko karibu na miguu yao.

Watu wanne wanawake wawili na wanaume wawili kwenye meza iliyofunikwa kitambaa cheupe wakiwa wamesaini mikataba au nyaraka muhimu. Mwanamke aliyevalia shati jeupe na mistari nyekundu anasimama upande wa kushoto akionekana akimsaidia mwanaume mmoja kusaini.

Mwanariadha wa kiume akianguka kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali kwenye uwanja wa riadha. Mwanamichezo huyo amevalia fulana na kaptura nyeusi. Mchanga unaruka juu kutokana na kutua kwake kuashiria nguvu ya kasi ya kuruka.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya waliokusanyika uwanjani wakionyesha shauku na uzalendo. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na au jezi za michezo. Baadhi wanashikilia bendera za Kenya huku mmoja akiwa ameweka bendera kubwa mbele yao.

Mtu wa kiume, aliyevaa suti nyeusi na kofia nyeusi, akisimama mbele ya kaunta ya huduma iliyo na kioo. Nyuma ya kioo kuna afisa wa uhamiaji ambaye anaonekana akihudumia mteja.

Jengo kubwa lenye alama ya Nairobi General Post Office. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya samawati na juu yake ina rangi ya kahawia. Nje ya jengo kuna barabara na pikipiki kadhaa zikiwa zimeegeshwa au zikisubiri, baadhi zikiwa na masanduku ya Posta Kenya kwa ajili ya kutuma mizigo.

Mwanamume na mwanamke wakiwa wameshikana mikono na kutabasamu kwa furaha. Mwanamume anaonekana kuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya, amevaa koti jekundu lenye mikono meupe.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu mbili tofauti, moja ikiwa na jezi za kijani kibichi na nyingine na jezi za manjano.

Umati mkubwa wa watu, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto, wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi labda uwanja au uwanja wa michezo. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wameshika mabango au bendera.

Afisa wa kiume aliyevalia sari ya kijeshi au usalama akiongea na mwanamke aliye keti kwenye dawati ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa ofisi. Mwanamke huyo anafanya kazi kwenye computer na kuna printer mezani.

Kundi la watu pengine mashabiki wakishangilia au kushiriki katika tukio fulani. Mbele kabisa kuna mwanamke mwenye nywele zilizotimia na miwani ya jua anayeonekana kuwa na furaha kubwa akicheka na kushikilia bendera ya Kenya iliyojifunga mgongoni mwake na pia ameshika feni ndogo mkononi.

Kituo cha Huduma Kenya ambacho ni kituo cha huduma za serikali nchini Kenya. Kuna kaunta kadhaa zilizo na wafanyakazi wa huduma na kompyuta. Kila kaunta imeandikwa huduma inayotoa.

Kundi la maafisa wa ngazi za juu, wengi wao wakiwa wamevalia suti rasmi wamesimama mbele ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au mahakama. Katikati kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa jaji mkuu akiongea mbele ya kipaza sauti kilichowekwa kwenye nembo.

Wanariadha watatu wa kiume. Wote wakiwa wamevalia sare zinazoonekana kuwa za Kenya, wakishangilia uwanjani baada ya shindano. Mmoja wao anashikilia viatu juu. Kuna umati wa watu kwenye majukwaa nyuma yao. Inaonekana kama wameshinda au wamefanya vizuri katika mashindano ya riadha.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za manjano na kijani wakishangilia uwanjani. Wengi wao wanaonekana kutabasamu na kushikana mikono au kukumbatiana kuashiria ushindi au kufurahia bao. Kuna watazamaji wachache nyuma na uwanja unaonekana kuwa mzuri.

Kambi ya nje, labda kituo cha huduma za umma ambapo watu watatu wameketi kwenye meza wakiwa na kompyuta na nyaraka. Juu yao kuna mabango yaliyoandikwa, yakionyesha huduma zinazotolewa. Kuna viti vingi vya plastiki vimepangwa karibu na meza na watu wengi wanaonekana nyuma.

Kundi la watu wakiwa nnje, huenda wakishiriki katika shughuli fulani ya kiutawala au usajili. Mbele kuna meza ndogo ya mbao ambapo mwanamke aliyevaa suti nyeusi ameketi akijaza fomu.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakijaza fomu au nyaraka mbalimbali. Wengine wanaonekana wakisaidiana au kutoa maelekezo. Inaweza kuwa shughuli ya usajili sensa au mkutano wa jamii.

Umati mkubwa wa watu, wengi wao vijana wakishangilia kwa shauku kubwa. Mikono yao mingi imeinuliwa juu. Baadhi wakiwa wameshika simu zao kupiga picha au video.

Kolagi ya picha kadhaa zinazoonyesha shughuli mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa muundo wa kisanii na nembo ya The Judiciary Republic of Kenya na maandishi Nairobi International Trade Fair .

Wanawake wanne wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye nembo za timu ya soka ya Gor Mahia, zinaonekana kuwa jezi. Wengine wao pia wamevalia skafu za kijani na nyeupe zinazoonyesha ushabiki wao kwa timu hiyo.

Kundi la wanaume, wengine wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi ya mahakama, wakiwakilisha majaji au maafisa wengine wa sheria. Mwanaume mmoja, anayeweza kuwa kiongozi mkuu wa kisiasa au kiserikali, amevaa suti ya rangi ya kijivu na ameshikana mikono na mwanaume mwingine, aliyevaa joho la mahakama na kofia ya kitamaduni.

Watu watatu wenye furaha na msisimko, labda mashabiki wa michezo wakipiga selfie .Wote watatu wamevaa nguo nyekundu na wametumia rangi ya uso zinazofanana na bendera ya Kenya. Mwanaume upande wa kushoto amevalia miwani na uso wake umepakwa rangi za bendera ya Kenya na anashika simu ya mkononi akipiga picha.

Watu watatu wazima wakiwa wamevalia mavazi mekundu yanayoashiria labda chama cha siasa au timu fulani . Wote wanaonekana wakiwa katika mazungumzo makali. Mwanamke alie upande wa kushoto anazungumza kwa ishara huku akionyesha kitu kwa kidole chake.

Kundi la wanaume wakiwa mbele ya jengo la manjano lenye bango kubwa. Wanaume wengi wamevalia barakoa za uso ikionyesha umuhimu wa tahathari za kiafya. Kuna bango ndogo likionyesha working hours na inaonekana kueleza kua ofisi hufunguliwa jumatatu hadi ijumaa.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake. Watu wengi wamevalia mavazi ramsi au sare na wengine wamevaa barakoa za samawati. Inaonekana ni gwaride au maandamano yanayohusu sheria au mfumo wa haki. Nyuma, kuna miti na majengo ya mitaani.

Umati mkubwa wa watu wengi wao vijana wakishangilia kwa shauku kubwa. Wameinua mikono yao juu angani. Baadhi yao wakishikilia simu za mkononi wakipiga picha au video .

Kundi la wanasheria wakiwa ndani ya chumba cha mahakama au jengo lenye kufanana na hilo. Wote wamevalia majoho meusi ya kisheria na wengine wana wigi kuashiria ni washauri wa kisheria au majaji.

Watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi, yanayofanana na yale yanayovaliwa na jaji au wasomi wa sheria. Wote wanatabasamu usoni mwao na wanaonekana wenye furaha.

Kundi la maafisa au wataalamu wakiwa ndani ya ofisi ya Huduma Kenya. Mbele kabisa, upande wa kushoto, kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na miwani. Karibu naye, kuna mwanaume mwengine mwenye suti.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za mpira kwa miguu za rangi ya kijani zenye nembo Sportpesa. Wanaonekana wakiwa katika gwaride au mkusanyiko wa umma wakishangilia.

Timu ya mpira wa miguu ikiwa uwanjani labda wakisherekea bao au wakijiandaa kwa mchezo. Wachezaji wengi wamevalia jezi nyeusi zenye mikono ya machungwa na namba za njano huku wengine wakiwa wamevalia jezi za machungwa na kofia za kijani kibichi.

Mwanamke wa kiafrika akiwa katikati ya umati wa watu anaonekana akizungumza kwa hisia kali. Ana nywele nyeusi zilizonyooka kidogo na amevaa nguo yenye ruwaza, nyekundu na nyeusi.

Wanawake wawili wakicheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa nje. Mmoja ameshika mpira wa kikapu na anaonekana akijaribu kumkimbiza mchezaji mwingine, ambaye anajaribu kumzuia. Wote wamevalia jezi za mpira wa kikapu, mmoja akiwa amevaa nyeupe na mwingine samawati.

Kundi la mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wamevalia rangi za kijani na nyeupe, ambazo zinaashiria klabu ya Gor Mahia nchini Kenya. Mwanamke katikati anashikilia skafu yenye maandishi.

Shughuli ya usajili au huduma za umma zinazotolewa chini ya hema. Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe na fulana nyeusi anaonekana akishughulikia kompyuta ndogo na labda akimsaidia mteja. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma huku baadhi yao wakiwa wameshikilia nyaraka.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume ya Kenya wakiwa wamejipanga, wote wakiwa wamevaa jezi nyeupe zenye neno Kenya na namba zao. Nyuma yao kuna skrini kubwa inayoonyesha bendera ya Kenya na neno Kenya. Wanaonekana wakiangalia mbele kwa umakini.

Eneo la huduma kwa wateja, labda katika kituo cha Huduma Kenya. Kuna kaunta ndefu ambapo mwanamke ambaye ni afisa wa huduma wa wateja, ameketi nyuma ya kompyuta na anahudumia mteja wa kiume.

Mwanamke anayeonekana kuwa jaji mkuu Martha Koome akisimama nyuma ya jukwaa la mbao lenye nembo, amevalia vazi rasmi la mahakama lenye rangi nyekundu na kofia nyeusi iliyopambwa na manyoya.

Kundi la watu wazima katika eneo la huduma kwa wateja, labda katika kituo cha Huduma centre nchini Kenya. Mbele, mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe na mikono ya rangi nyekundu, anaonekana akizungumza na watu wengine, huku baadhi yao wakimwangalia.

Kundi la watu kumi wakiwa wamesimama kwenye jukwaa lenye zulia jekundu. Watu hawa wanaonekana kuwa viongozi au wataalamu katika tansia ya sheria kwani baadhi yao wamevalia majoho meusi na meupe yanayofanana na yale ya mahakimu au wanasheria.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa, kuashiria labda ni mkutano wa kisiasa au chama chenye rangi hiyo. Mwanaume mmoja mzee, amevaa suti nyeusi na tai ya zambarau. Anazungumza kwenye mikrofoni.

Kundi la wanaume baadhi wakiwa wamevalia majoho mikundu na meupe ya sherehe yanayofanana na yale ya mahakama huku mwanaume mmoja mwenye suti nyeusi akibadilishana mikono na mwingine, Inaonekana kama tukio rasmi au la kisheria.

Kundi la wanaume wakiwa kwenye uwanja au ukumbi mkubwa. Wengi wao wamevalia fulana nyekundu au za machungwa. Mwanaume mmoja katikati amevalia fulana ya machungwa na kofia nyeusi, akiwa ameinua mikono yake juu akishangilia au kusherehekea.

Eneo la ujenzi au uchimbaji mkubwa wa udongo. Sehemu kubwa ya udongo imechimbwa na kuacha mashimo makubwa na milima midogo ya udongo. Upande wa kushoto wa picha kuna sehemu ya mashine kubwa ya kuchimba udongo.

Wachezaji wawili wa soka wakiwa katikati ya mchezo kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya samawati na nyeupe yenye michoro na mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi yenye maandishi Sportpesa.

Ofisi au chumba cha kazi ambapo watu watatu wapo. Mwanaume aliyevaa suti na tai ameinama akimtazama mwanamke aliyekaa kwenye kompyuta anayeonekana kuwa anafanya kazi. Mwanamke huyo amevalia koti la samawati na skafu shingoni na anaonekana akishika kipanya na kutazama kioo cha Kompyuta.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani kibichi na nyeupe, kuashiria kuwa wao ni mashabiki wa timu fulani. Katikati ya picha kuna mwanaume aliyevaa sare ya kijeshi au usalama, akishikilia bango jeupe lililoandikwa.

Mwanaume aliyekaa akiweka kidole chake kwenye vifaa vya kuchanganua alama za vidole ambacho kiko mbele ya kompyuta ya mezani na kioo cha HP. Amevalia shati jeupe na mikono yake ina vibandiko vyekundu.

Tenki kubwa la maji la rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya jukwaa lenye nguzo. Chini ya tenki kuna kitu kinachoonekana kama paa la rangi nyekundu na yeupe. Karibu na jukwaa kuna ngazi ya chuma inayopanda juu.

Daktari William Ruto rais wa Kenya, akitembea sambamba na jajii mkuu Martha Koome wakiwa wametoka kwenye jengo. Jajii mkuu amevalia joho lake rasmi la mahakama huku, rais Ruto amevalia suti. Wanaonekana wakiwa katika tukio rasmi, labda wakihudhuria au wakimaliza shuguli ya serikali au kisheria.

Kundi la wanaume wengi wakiwa wamevalia suti wakitembea nje ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au ofisi muhimu. Katikati ya picha kuna wanaume wawili muhimu mmoja akiwa amevalia shati jeupe na tai yenye milia na mwingine akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu.

Foleni ya watu ndani ya jengo, labda ofisi ya umma au benki. Mbele ya picha kuna kaunta ya mbao yenye rangi ya kahawia iliyong'aa, na baadhi ya karatasi zimewekwa juu yake.

Eneo lenye watu wengi, wakiwemo raia wanaosubiri huduma na ofisa au wafanyakazi wa serikali. Kuna viti vilivyopangwa ambapo baadhi ya watu wamekaa wakisubiri. Watu wengine wamesimama, wengine wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za maofisa wa Huduma Centre au mawakilishi wa serikali.

Kundi la wanaume wakiwemo viongozi na maafisa wamekusanyika nje. Katikati ya picha, wanaume wawili wamevaa suti nyeusi, mmoja akiwa na tai nyekundu na mwingine na tai ya samawati na kijani. Wanashikana mikono wakitabasamu.

Rundo, kubwa la vitabu vinavyofanana na pasipoti au vitambulisho vikiwa vimepangwa kwenye masanduku ya kadi bodi. Kila rundo limefungwa kwa bendi, ya mpira. Vitabu hivyo vinapicha ndogo za watu na maandishi, vikionyesha kuwa ni hati rasmi za utambulisho.

Kituo cha huduma za serikali kinachoonekana kuwa sehemu ya Huduma Kenya au ofisi inayofanana. Juu ya kaunta kuna bango kubwa lililoandikwa birth and death certificates kuashiria huduma kuu inayotolewa hapo.

Tukio rasmi inaonekana kuwa sherehe ya kuapishwa au kutawazwa. Katikati, mwanaume aliyevaa suti nyeusi ambaye anaonekana kuwa rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Ameweka mkono wake kwenye kitabu huku mwanamke aliyevaa joho la kimahakama akimshikilia kitabu kingine na kuongea kwenye kipaza sauti.

Eneo la benki au taasisi ya kifedha, katikati mwanamke aliyevaa sare ya rangi nyeusi na nyekundu na nembo anasimama nyuma ya kaunta iliojaa noti za pesa zilizopangwa vizuri kwenye vitabu vya samawati.

Mwanamume aliyevaa kofia nyeupe na suti ya samawati akizungumza na mwanamke mfanyakazi kwenye kaunta ya huduma Kenya. Mwanamke huyo ameketi mbele ya computer na kuna kioo cha plastiki kati yao.

Uso wa mtu mweusi akiwa amevalia aina mbili za kofia au riboni zenye ujumbe wa kisiasa. Juu kichwani ana kofia au riboni nyeupe yenye nembo ya jogoo mwekundu na maandishi kura kwa Moi yaliyorundikwa.

Tukio rasmi na muhimu ambalo linaonekana kuwa sherehe ya kuapishwa. Katikakati ya picha, mwanamume amevaa suti na tai ya manjano ameshikilia kitabu kikubwa kinachoonekana kuwa biblia au kitabu kitakatifu akiweka mkono wake wa pili kwenye kitu kinachoonekana kama kitabu au hati nyingine juu ya mimbari.

Kundi la wanaume ndani ya ofisi au chumba chenye paneli za mbao ukutani. Katikati ya picha mheshimiwa Raila Odinga amekaa kwenye kiti mbele ya kamera iliyowekwa kwenye tripodi akitazama mbele.

Watu wawili, mwanamme na mwanamke, wakiwa wamejishughulisha na karatasi fulani mezani. Mwanamke amevalia kofia nyekundu, fulana nyekundu, nyeupe na nyeusi na amesimama akitazama chini kwenye karatasi anazoshika mwanamme.